Hii ni aina ya kilimo cha kisasa ijulikanayo kama hydroponics . Hutumia teknolojia kukuza mimea bila udongo bali hutumia maji na kokoto fulani. Hutumika sana sana mijini.

Hawa ni ng'ombe zizini. Wana rangi tofauti tofauti, wapo walio na rangi ya kahawia na nyeupe, na wengine wana rangi nyeusi na nyeupe. Wamesimama huku wametenganishwa na ngome za chuma, wakila chakula chao kinachoonekana kuwa mchanganyiko wa nafaka na majani.

Hili ni banda la kukuza kuku wa nyama. Kuku hawa wameenea kote kwenye sakafu ya banda hili. Vibakuli vinaonekana kuning'inia kutoka kwenye dari la banda hili vya kuwalisha na kuwanyeshwa kuku hawa.

Hili ni Shamba kubwa la chai lenye mandhari ya kuvutia, kuna njia ndogo ya udongo mwekundu inayopita katikati ya mashamba haya ya chai. Yamepangwa vizuri kwenye milima midogo ikionyesha ukulima wa kitaalamu.

Shambani kuna mimea iliyonawiri na kustawi vizuri. Pia kuna vipuliza maji ambavyo vinapuliza maji hewani, na kuyaeneza juu ya mimea hii. Aina hii ya unyunyiziaji maji hutumika katika mashamba yaliyo makubwa.